Daktari wa meno akiwa amevaa kofia kichwani, barakoa na miwani yenye lenzi, akiwa anatoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amefungua kinywa na daktari akiingiza vidole katika kinywa hicho kufanya ukaguzi.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anafuta kwa kutumia pamba.

Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi jeupe, pamoja na walimu wakiwa wamesimama mbele ya darasa. Daktari akiwa anafanya mafunzo ya vitendo ya ufundishaji wa usafishaji wa meno akiwa anatumia meno, ya bandia mwanafunzi aliyoshikilia.

Daktari wa meno aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akimkagua kwa kummulika.

Mwalimu akiwa anatoa somo la vitendo kwa wanafunzi la utunzaji wa mazingira, wote wakiwa wanapanda miti katika eneo lenye uwazi mkubwa pamoja na nyasi fupi.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yanayotembea kwa kasi kubwa, ambayo ni mafuriko, akionekana msichana aliyedumbukia kwenye maji hayo, akipewa msaada na watu waliosimama katika kibaraza kidogo wakiwa wanamvuta.

Mfanyakazi akiwa anafanya usafi katika chumba cha wagongwa ambacho kina vitanda vya kulaza wagonjwa, kompyuta ambayo inatumika kufuatilia mapigo ya moyo na kabati dogo lenye madroo ambalo linatumika kuhifadhi vitu mbalimbali.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyo tengenezwa kwa matofari ya kuchoma, kukiwa na ukoka mzuri au bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani upande wa upasuaji.

Madaktari pamoja na wauguzi waliovaa sare zinazofanana, barakoa na kofia kichwani, wakiwa katika chumba cha operesheni, wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda.

Kundi la wauguzi pamoja na wasaidizi wao wakiwa wamevaa mavazi yaliyofanana; kofia vichwani pamoja na barakoa, wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda, pembeni kukiwa na meza iliyo na vifaa mbalimbali ambavyo wanavitumia.

Muuguzi wa kiume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anaangalia hali ya maendeleo ya mtoto, aliyeketi katika kitanda pamoja na mama yake katika wodi ya wazazi.

Kundi la madaktari waliosimama sehemu moja wengine wakichuchumaa. Wengi wao wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe pamoja na kadi zilizoning’inia shingoni zikionyesha: jina lake, alichosomea, umri na taarifa zingine binafsi.

Mama akiwa amekaa kitandani katika wodi ya wazazi, akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa mashuka ili asipigwe na baridi, huku kukiwa na zawadi mbalimbali za mashuka, vitenge, ambavyo amezawadiwa kwa kupongezwa kwa kujifungua salama.

Muuguzi wa afya, akiwa anamkagua mtoto mchanga aliyelazwa katika chumba kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki, kikiwa na matobo ambayo yanamsaidia mtoto huyo kupata hewa safi.

Sehemu ya jengo la hospitali kukiwa kuna uwazi mkubwa, wakiwa wamama wamekaa pamoja na watoto wao, wengine wamesimama wakishika fomu ili kupatiwa huduma ya matibabu kwa ajili ya watoto.

Mama aliyeketi katika kitanda cha wodi ya wazazi, akiwa anampakata mtoto mdogo aliyezaliwa siku za karibuni, aliyefunikwa mashuka na kuvaa kofia kichwani, ili asiweze kupata baridi.

Maua yaliyoota na kuchanua vizuri ya rangi ya zambarau kukiwa na majani mengine ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa za asili au za kienyeji kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili au za kienyeji, ambazo zimetengenezwa vizuri katika muundo wa vidonge vya rangi ya kijani, vikiwa vimewekwa mezani, dawa hizo hutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ambazo zinatengenezwa kutoka katika magome ya: miti, mizizi, majani na matunda; ambayo husagwa au kuchemshwa na kuhifadhia katika chupa ndogo za plastiki, ili kuuza na kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili au za kienyeji zikiwa zinaandaliwa kutoka katika majani mabichi yaliyopo ndani ya bakuli dogo, chupa zikiwa zinaungaunga pamoja na vimiminika huku kukiwa na vidonge vilivyoko juu ya kijiko.

Mmea wa alovera uliostawi vizuri, ambao hutumika kama dawa ya asili kutibu magonjwa mbalimbali, kwa kutafuna ikiwa mibichi au kupaka katika vidonda, pia hutumika kama dawa ya ngozi.

Mti uliotoa majani ya rangi ya kijani kibichi ambayo hupondwa au huchemshwa na kutumika kama dawa ya kienyeji, inayotibu magonjwa mbalimbali ambavyo yameshindwa kutibiwa na dawa za kisasa.

Mama aliyeshika pochi mkononi, akiwa anachuma jani kutoka katika mti ambao anatengeneza dawa kwa kutwangatwanga au kwa kuchemsha na kutumia ili kujitibu magonjwa mbalimbali.